Mwanaume mmoja aliyevalia barakoa anaonekana kukininginia kwenye mwisho wa kitanda, vilevile mwanamke mmoja aliyevaa nguo za manjano anaoneana kukalia kitanda kilele, manthari ni ya hosipitali.

Mtu mmoja anaonekana amekalia kiti cha manjano, huku akichanjwa na muuguzi aliyevaa barakoa. Nyuma yake kuna wagonjwa wengine ambao wamesimama, nyuma yake kwa safu ili waweze kuchanjwa.

Chumba kilicho na machela za wagonjwa na chenye kuta nyeupe pepepe na kisha za manjano kinaonekana. Kwenye mandhari ya mbele kunaye mtu aliyevaa magwanda ya kujikinga dhidi ya magonjwa pamoja na barakoa, ambaye anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyelalia machela. Mashine za kila aina spesheli za matibabu zinaonekana kuzingira chumba ile.

Chati moja inaonekana kuelezea au kutoa maelezo ya kupigana na ugonjwa wa malaria. Vilevile kwenye chati hiyo kuna mchoro wa mama aliyelala chini ya neti na mtoto wake.

Mzee mmoja aliyevalia barakoa ya shati na samawati anaonekana amekaa chini na kumshikia muuguzi shati akainue juu huku akiuguzwa na kudungwa shindani ya chanjo. Vile vile muuguzi amevalia barakoa.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa, anaonekana kumchanja mtoto mdogo wa kike ambaye amevaa nguo nyeupe na pia amevaa barakoa. Chumba chenyewe kinaonekana kuwa na dirisha mbili, amabazo zimefunguliwa na kuta zake ni za rangi hudhurungi kuashiria kwamba ni kliniki.

Mwanamke mmoja mwenye nguo ya samawati anaonekana ameinua shati lile na kudungwa sindano na muuguzaji aidha daktari aliyevaa barakoa na kando yake pia kuna mwanamke mwingine aliyevaa barakoa na nguo za kijani kibichi.

Mwanamke mmoja anaonekana kukalia kiti cheusi huku akiuguzwa na muuguzi aliyevaa barakoa. Vile vile, kuna watu ambao wako katika lile lile hema, ambao wamekalia viti vya rangi ya kijani kibichi, huku wote wakiwa wamevaa barakoa na huenda ikawa wanapashwa chanjo.

Bango linalotoa maelezo kuhusu njia ya kukabiliana na malaria linatoa maelezo kupitia picha na linasema watu wachanjwe, wapange dawa na pia walale chini ya neti.

Lori ndefu kubwa lenye rangi jeupe ambayo maelezo yake yanasema kwamba ni kliniki. Kwenye miguu hivihivi. Kwenye maelezo twaona msalaba uliochorwa hivi kuashiria kwamba ni hospitali inayosafiri kutoka mahali pamoja hadi pengine ili kuwapa matibabu wagonjwa.

Lori moja la kubebea kliniki ya kutibu watu huku likitoka kutoka mahali pamoja hadi pengine laonekana limeegeshwa kwenye kiwanja na kutolea watu matibabu lilipoegeshwa.

Watu wengi wanaonekana kusimama kando na lori moja, ambalo linatoa maelezo ya msalaba hivi kuoneshana ni kliniki, ambayo hutoka mahali pamoja hadi pengine, ikiwapa matibabu watu. Vilevile kuna maafisa wa polisi katika kikundi hicho na kuna viti viwili vya rangi nyekundu ambavyo vimewekwa kando.

Lori mmoja ambalo lina safirisha kliniki laonekana kwamba limeegezwa mahali huku likitoa matibabu mahali lilipoegezwa. Vile vile kuna watu wengi ambao wamesimama kando na muuguzaji ameweka dawati lake nje ili kuweza kupewa uuguzi na matibabu karibu na lori hili.

Picha ya kidijitali inaonyeshana meno iliyopigwa x-ray huku kidole kikiashiria kwenye skrini ya kipakatalishi kuonyeshana uozo wa meno ulipo.

Mkono uliyovalishwa glavu za samawati unatumiwa kumfungua mwanaume moja mweusi mdomo. Meno yake yanaonekana yakiwa meupe pepepe huku akiwa amejifunga kibwebwe cha rangi ya samawati kuzingira shingo yake.

Mtu mmoja ameufungua mdomo na kuonekana kwamba meno yake yamedhoofika zaidi huku meno mengi yakiwa yametoka kwenye mdomo. Vile vile amewekwa kigezo kwenye midomo yake kilicho rangi ya nyeupe na huenda akawa katika chumba cha matibabu kwa daktari wa meno.

Daktari wa meno anaonekana kuvalia glavu na kutumia ala za kuchunguza udhibiti wa meno, huku akiufungua mdomo wa mgonjwa wake, na kutumia ala zile kudhibiti hali ya meno ya mgonjwa wake.

Mikono miwili yaonekana imeshikilia ala zinazotumiwa na daktari wa meno haswa katika kazi yake ya kung'oa ama kutibu magonjwa aina aina ya meno. Mikono yenyewe yaonekana kwamba imevalishwa glavu za samawati.

Midomo miwili inaonekana huku mdomo wa kwanza ukiwa na jino moja la katikati lililochipuka. Mdomo wa pili una meno yote yakiwa yamerekebishwa huku ikiwa ni baada ya matibabu ya meno.

Mtu moja ameufungua mdomo na anaonekana kuweka ala ya matibabu katika mdomo ule wake. Meno yake yanaonekana kuwa meupe pepepe na huenda akawa yupo katika kliniki ya daktari wa meno.

Kwenye mandhari ya nyuma ya samawati kuna ala aina aina zinatumika katika matibabu ya meno na vile vile katika kuchunga meno. Kuna miswaki, kuna ala zinazotumiwa na madaktari wa meno na pia kuna uzi aina mbili.

Uso wa mtu unaonekana ingawa kutoka mapua hadi chini. Mdomo wa huyu mtu umefunguliwa na kutoa tabasamu. Vilevile macho yake hayaonekani ingawa meno yake ni meupe pepepe.

Mwanaume mmoja, mwenye umri, wa wastani, anaonekana akipiga mswaki meno yake, yaliyo, meupe pepepe, huku, akiwa anatabasamu, kubwa sana.

Katika mandhari nyuma ya samawati. Kuna ala ambazo zimetandazwa. Ala hizi ni za matumizi katika hosiptali na dakatri wa meno. Ala hizi zote zimetengenezwa na vyuma vyote, na zinaweza kung'oa meno na hata kurekebisha meno.

Msichana mmoja wenye umri wa wastani anaonekana amepiga tabasamu, huku uso wake tusiuone wote, bali twaona mdomo wake ambao umeweza kutabasamu na bila shaka ana meno meupe pe pe pe.

Mtu mmoja anayetabasamu kweli kweli, anaonekana akiupiga mdomo wake mswaki. Vilevile mswaki wenyewe ni mweupe wenye rangi ya samawati pia. Na mtu mwenyewe anaonekana kuwa wa kiasilia ya kizungu.

Mtu mmoja aliyevalia magonda ya daktari wa meno, na aliyeshikilia ala za daktari wa meno na glavu za mikono nyeupe, ambaye pia amevaa barakoa anaonekana akimtibu mgonjwa wake ambaye ameweza kumfungua mdomo na ambaye amekalia kiti na ambaye amevalia nguo zake nyeusi.

Mikono miwili iliyobebea glavu na vyuma viwili kwenye aidha ya kila mkono yaonekana kwamba iko katika mandhari ya hospitali ambapo huenda ni muuguzaji ama daktari anayetaka kufanya oparesheni flani.

Mdomo mmoja uliyona tabasamu umegawanyishwa mara mbili huku upande mmoja ukionekana meno meupe pe pe pe, upande mwengine meno yanayoonekana ni meno yamechafuka ama kudhoofika na kuwa rangi ya mchanga.

Afisa moja wa usalama ambaye amevalia magwanda ya rangi ya kijani kibichi anaonekana akikurupuka kwa njia ya kuruka kutoka nyuma la gari huku akionekana amebeba kiboko kwenye mkono wake wa kulia na chombo cha kujikinga katika mkono mwingine.

Watu wawili wanaonekana kwenye meli ndogo ambayo haswa hutumikwa katika usaidizi kunapo patikana mkasa katika bahari. Pia baharini kunaonekana mandhari yake ya nyuma majani mengi kando ya ufuo wa bahari.

Takriban watu wanne waliovalia magwanda rasmi ya wapiganaji na Moto wanaonekana wakiingia katika jumba moja linalotoa moshi kwelikweli. Kando yao na katika mandhari ya nyuma kuna majengo mengine na watu wengine wanaojaribu kuja kusaidia.

Mabati na vyuma vilivyochakaa kutokana na mkasa wa moto vinaonekana kwenye mandhari. Vili vile, kuna watu ambao wamesimama kando kando na mabati haya mengi.

Kando na gari la kupigana na mkasa wa moto, kuna wanaume wanne waliovaa magwanda na kofia ngumu ili waweze kuenda kupigana na mkasa wa moto. Kando yao kuna jengo kubwa lililo na rangi ya manjano na vilevile maafisa wa polisi wanatizama kwa umbali. Mkabala na gari hili la kuzima moto, kuna gari jeusi.

Kando na jengo lililo na muhuri wa kiserikali wa nchi ya Kenya kunao watu ambao wamesimama kando sako kwa bako huku mbele yao kuna magunia ambayo bila shaka yamebeba vyakula aina aina.

Watu wengi wanaonekana wamekaa mahali panapotolewa vyakula, wengi wao wakiwa kina mama waliokalia kwenye sakafu na wengine wakakalia kwenye viti. Vile vile kuna wahudumu waliovaa magwanda yanayosoma kwamba ni watoaji wa chumio la kula.

Katika mtaa wa vibanda ambapo kitongoji chenye vyumba vingi vilivyoezekwa kwa kutumia mabati, vimepakwa rangi ya kijani kibichi. Wanaonekana vijana barobaro wakifanya kazi kwa kutumia vijiko vya mchanga kuopoa uchafu kutoka kwa kijito kimoja. Vilevile katika mandhari ya nyuma kuna wasafiri wengi wanaonekana wakitembea.

Mfereji wa maji wenye rangi ya samawati unaekwa kwenye sehemu ya kuoshea mikono. Palepale kunayo ndoo ya rangi ya samawati. Mandhari ya nyuma ni mahali palipo nje na mimea na majumba yanaonekana kwenye upeo wa macho.

Gari moja lenye rangi nyekundu laonekana limeegeshwa vibaya na kuangukiwa na mti, aidha mti huu waweza kua ulianguka kutokana na mkasa wa mvua ama upepo kali. Gari lenyewe laonekana limeharibika zaidi kutokana na kuangukiwa na mti huu.

Mtu mmoja anoanekana akiokota matunda aina ya tiki kwenye shamba matunda haya yanaonekana yamesimamishwa kwa kutimia miti na yanaonekana yamefika mahali pa kuweza kuvunwa.

Watu takriban tano wanaonekana wakiungana pamoja kuchimba mtaro ili kuruhusu maji yapite. Vilevile katika mandhari ya nyuma kunao mtaro uliyochimbwa tayari na ukawekwa daraja ya chini ya maji kupitia. Vilevile kuna nyasi iliyomea kando na mtaro huo.

Mwanaume mmoja aliyevalia magwanda ya samawati, glavu za mikono na kofia moja nyeusi, anaonekana akipalilia miche shambani. Mandhari ya nyuma kuna ua iliyotengenezwa kwa kutumia vyuma na vile vile karibu naye kuna chombo cha kubebea mizigo midogo.

Makabati manne, madogo yaliyopakwa rangi nyeupe, yanaonekana yamepangwa mtawalia sako kwa bako, mkabala huku yakiwa chini ya kijimeza kidogo. Juu ya meza lile kuna vitu spesheli ambavyo vinatumika katika matibabu kama vile mikroskopu. Vilevile, kuna makabati mengine meupe juu ya meza hiyo.

Jumba kubwa lenye uzio linaonekana limeegeshwa ndani gari aina ya ambulensi. Vile vile mandhari yaonekana kuwa ya hospitali.

Katika chumba kilicho cheupe na chenye zulia nyeupe pia, kunaonekana madawa aina aina yamewekwa kwenye meza na makabati, huku vitabu vya aina aina vikiwa vimewekelewa meza kuashiria kwamba chumba chenyewe ni hospitali.

Katika chumba ambacho bila shaka ni chumba cha matibabu, kuna mashine aina tofauti tofauti, kama vile microscopu ambavyo vimewekelewa juu ya dawati moja. Vilevile, chumba hichi kina dirisha moja ambayo imefunguliwa. Ukuta ni wa rangi ya hudhurungi.

Muhudumu mmoja wa afya anaonekana akitumia mashine spesheli kudhibiti afya ya wagonjwa wake. Mashine zenyewe zinaonekana kuwa za hali ya teknolojia ya juu.

Mgonjwa mmoja anaonekana akipewa dawa kupitia mashine spesheli katika hospitali. Amelalia machela ambayo imetegenezwa spesheli kumwangalia na kuweza kudhibiti hali yake. Ukuta wa chumba chenyewe ni wa rangi ya samawati .

Mabango mawili yenye herufi ambazo zinatumiwa kusaidia daktari wa macho kuwapima wagonjwa wake yanaonekana yamekaa kando kando na yameegeshwa kwenye dirisha.

Chumba kilicho na zulia yenye rangi ya mchanga, chaonekana ya kwamba kina dawati na mlango ulio na kioo. Pia kuna mashine za kitaalam ambazo zinaashiria kwamba chumba hiki ni chumba kinachoweza kuwa hospitali.

Mitungi minne ya gesi inaonekana kusimama mtawalia huku mtungi mmoja ukiwa mrefu zaidi kuliko ingine. Mitungi hii imesimamishwa katika chumba kilicho na zulia nyeupe.

Katika chumba kinacholingana na chumba hospitalini ,kuna mashine za kuhifadhi watoto wanaozaliwa kabla ya wakati wao. Vilvile chumba hili lina zulia la kijani kibichi na kuna dirisha moja kwenye upeo wa macho ambalo limefungwa.

Kifaa kimoja cha kieletroniki kimewekwa katika chumba inayoonekana kama vile hospitali. Vile vile kifaa hiki kinaonekana kutumiwa katika hospitali.

Mchoro mmoja unaoonyeshana kidosho mmoja ambaye amelalia kipakatalishi chake kando na dawati iliyo wekelewa kikombe. Kidosho huyu amevalia viatu va samawati, amekalia kiti cha samawati na dawati lenyewe ni nyeusi huku kipakatalishi chake kikiwa cha rangi ya samawati, hivi kuashiria ana msongo wa mawazo.

Watoto wawili wenye umri wa wastani na chekechea, wanaonekana wameshikana mikono huku wamesimama juu ya jaa la takataka liliozolewa vibaya katika eneo ambalo limezingirwa manyumba yaliyojengwa kwa pamoja, kama vile kitongoji duni.

Chupa mmoja ya dawa yaonekana kwamba ina rangi nyekundu na kifuniko chake ni cha rangi ya kijani. Katika maelezo kwenye chupa hili tunaona kwamba dawa hizi huenda zikawa ni za kujenga mifupa.

Chupa ya dawa iliyo na kifuniko ya rangi ya dhahabu ambayo pia imepakiwa katika gilasi. Ni dawa inayotumiwa kisasa kupitisha chanjo.

Pakiti moja ambayo ina maelezo kwamba ni ya dawa za kumaliza machungu mwilini inaonekana. Pakiti lenyewe ni ya rangi ya samawati na nyeupe. Vilevile kwenye maelezo, pakiti hii inasema kwamba inaondoa machungu na homa na kwamba kuna vidonge ishirini katika pakiti hiyo.

Kuna pakiti ambayo katika maelezo yake yaeleza kwamba ni dawa aina ya Paracetamol. Vilevile kando yake kuna dawa ambayo huenda imetolewa katika pakiti ile. Vilevile katika maelezo kwenye pakiti yaoneshana kwamba imebeba mililita mia moja ya dawa hii na katika maelezo pia inasema ni dawa ya kutumiwa kupitia sindano.

Pakiti ya kupakia dawa ambayo ina rangi nyekundu na jeupe, yaonyeshana kwamba imebeba vidonge vya dawa aina ya vitamin E ambao uzito wake ni takriban gramu mia moja thelathini na nne. Vile vile, inasema kwamba vidonge hivi ni sitini.

Kupitia kwa dirisha, tunaweza ona watu watatu ambao wamesimama katika chumba kilicho na vitanda vidogo vidogo kama vile vitanda ambavyo hutumiwa katika hospitali ili kuokolea watoto wanapozaliwa.

Mtoto moja ameshikiliwa mdomo na mtu aliyevaa nguo nyeupe huku akimpa chanjo naye mtoto ameshikwa na mama aliyevaa shuka nyekundu.

Daktari mmoja anaonekana kuvalia glavu za mikono za rangi nyeupe na gwanda ya rangi nyeupe, huku amepiga magoti, kuweza kumpima mtoto mdogo kutumia kifaa cha kuskizia mdundo wa roho. Mama yake aliyevaa buibui nyeusi, anaonekana amemshika mtoto yule.

Muuguzi aliyevaa glavu za rangi i ya samawati na gwanda ya rangi nyeupe na kijani kibichi anaonekana akimpa chanjo mtoto aliyeshikwa na mama aliyevaa barakoa sawia ya kijani kibichi. Kando kuna mtu mwingine aliyevalia glavu za samawati.

Mikono miwili yaonekana yakimpa matone kutoka kwa, kutoka kwa chupa la dawa, mtoto mmoja ambaye mdomo wake umefunguliwa na mkono mwingine. Vile vile, inaashiria kwamba mtoto yule anapewa chanjo kupitia matone haya ya dawa.

Watoto wenye umri wa chekechea, wanaonekana kukalia mkeka na wanasoma kitabu kwa pamoja. Kitabu kimechorwa kwa rangi tofauti tofauti, na aliye katikati yao, anaonekana kuashiria mchoro mmoja.

Namwona mama ambaye amekalia kitanda katika wodi ya hospitali. Begi moja lipo pale kitandani pia na kwenye mkono wamemshikilia mtoto ambaye mwanaume aliyevaa magwanda yanayoashiria kwamba ni daktari. Anaonekana akimsaidia kumpa dawa yule mtoto.

Bango moja ambalo katika maelezo yake yanasema ni kuchanja watoto kutokana na polio, laonekana huku mikono miwili ikiwa imeshikilia dawa ya kuchanja mtoto na mmoja akiwa amefungua mdomo tayari kuchanjwa kutokana na magonjwa haya.

Wauguzi waliovaa magwanda ya rangi tofauti mojawapo ikiwa kijani kibichi wanaonekana wamevalia barakoa na kutoa matibabu kwa wateja wao ambao wamekaa kwa safu. Vile vile katika chumba kuna ubao wa rangi nyeupe na mwingine wa rangi nyeusi ambapo bila shaka wanatoa maelezo.

Mwanamke aliyebeba mtoto mdogo, amepanga foleni kwenye hospitali huku akionekana kwenda kumtafutia matibabu mtoto wake. Wauguzi wawili wako pia kwenye chumba hicho na mmoja anaonekana akiandika ama kurekodi kitu katika kitabu.

Dawa moja ya kutumia kupitia kudungwa na sindano ambayo pia maelezo yake kwenye chupa yasema ni dawa ya kuchanja inaonekana kusimama kando na dawa nyingine na zinaonekana kuwa zimekelewa katika sakafu ya samawati.

Mtoto mmoja wa kike mwenye umri wa wastani aonekana kuupeana mkono wake ili kudungwa chanjo na mhudumu wa afya. Msichana huyu amevalia shati la rangi ya samawati.

Mtoto mmoja, aliye na uvimbe kwenye mkono wake wa kulia, anaonekana ameuekelea mkono wake wa kushoto kwenye kifua chake. Vilevile, mtoto huyu, amelalia nguo nyeupe pepepe.

Mwanamke mmoja aliyevalia nguo ya samawati anaonekana akiwasaidia watoto wanne wenye umri wa chekechea kusoma kupitia vidude vya aina aina. Chumba kimerembeshwa na rangi hudhurungi na pia samawati. Vile vile kutani, kumeegeshwa vidude vyenye rangi tofauti tofauti. Kwenye meza iliyo nyeupe wanashikilia vidude pia.

Tembe kadhaa wa kadhaa zinaonekana zimelala mahali kando na sirinji na sindano na dawa ya kudunga. Vile vile jina malaria limeandikwa kando na madawa haya.

Mtu moja anaonekana akiosha mikono yake kwenye sinki la bafu huku maji yakitiririka. Vilevile zulia yake ni nyeupe pepepe na inaonekana maji yanaachwa yatembee ili kuhakikisha usafi.

Mwanaume mmoja aliyevaa kofia ngumu na vifaa vya kujichunga asiumie anapoendesha baiskeli; anaonekana amekaa kwenye mawe kando na baiskeli yake ambayo imeanguka. Katika mandhari ya nyuma kuna mimea aina aina na mawe mengi.

Mwanamke mmoja anaonekana akihemka kwa uchungu huenda ameweza kujichipua mguu na anaonekana akisaidiwa na mwanume mmoja ambaye anamsaidia kulegeza ule mguu mmoja uliokatika hali ya uchungu.

Katika mandhari ya nyuma ya kijani kibichi kuna ala aina aina zinazotumika kucheza mchezo wa basebali kama vile kofia ngumu ambayo hutumiwa kucheza mchezo huu viatu na hata vishikio.

Katika mandhari kunao mmea wa muwa ambao unaonekana unachipuka. Vilevile, kuna mimea aina aina ambayo inaonekana kumea. Vilevile, jua limemulika mimea yenyewe.

Dawa za jadi au dawa za kiasilia zinaonekana. Dawa hizi huweza kutumiwa katika njia mbalimbali kutibu watu, vilevile kunao ambao wanaziita dawa za kienyeji.

Katika shamba kuna mandhari ya mahindi ambayo imeweza kuchipuka vyema. Vilevile mahindi haya yanaweza siagwa na kufanywa unga na kutumiwa kama dawa za kiasilia.

Mti ambao kwa kiasiri hutumiwa kutengeneza dawa za kiasiri unaonekana hapa. Matawi yake, huweza kutengeneza dawa za kiasiri na huweza kuchemshwa ili kutiwa katika chakula, ama chai anapogonjeka mtu homa ama magonjwa kama haya.

Matawi ya mti mmoja yaliyo kijani kibichi yanaonekana huku mbegu ambazo zinaweza kutumiwa katika dawa za kiasilia zikionekana kuchipuka kutoka kwenye mti huu.

Katika shamba moja inaoneka mimea aina aina, mengine yao ikiweza kutumiwa kama dawa za akisilia ikichipuka, kando na hayo pia kuna vitunguu vya aina ya miti ambavyo vina mea na nyuma yake kuna majumba yaliyojengwa .Mandhari ya nyuma inaonyeshana msitu wa miti.